Tunazo magari za aina mbalimbali, ambazo zimepakiwa katika uwanja na tunaona zimeegezwa ama zimepakiwa katika sehemu flani ambapo ni kama ni uwanja.

Tunaona pesa hasa tunaeza sema ni buda la noti kwa vile ziko mingi na tunajua ya kwamba pesa inatokana na biashara mbalimbali na kuwekeza katika vitu mbalimbali ndiposa mtu anaweza pata pesa.